Mwanaume, aliyevaa koti la vumbi ya rangi nyeupe, amebeba ndoo ya maziwa na kuimwaga kwenye ungo ili yaingie ndani ya sufuria kubwa. Kando yake, kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kutoa maziwa hayo kwenye gari.

Mkulima ambaye amevaa mavazi maalum kama vile koti la vumbi la rangi manjano iliyo na madoadoa ya rangi nyekundu, kofia ya rangi manjano , amebeba dawa ya kumwagilia ngombe. Ngombe huyo akona madoadoa ya rangi nyeusi na rangi nyeupe. Wote wako zizini.

Shamba limejaa migomba ya ndizi. Migomba hiyo ya ndizi imetoa mikunga ya ndizi kadhaa. Kuna mikunga ya ndizi mitatu, mikunga ingine ya ndizi imekomaa ilhali ndizi zingine ni changa.

Kibanda hiki kimejaa bidhaa tofauti tofauti kama vile, ndizi mbichi zilizoning'inishwa na ndizi zilizoiva ambazo zimening'inishwa. Hapo chini kuna vitunguu, nyanya na machungwa.

Lori linalosafirisha maziwa limeegeshwa kando ya nyumba. Nyumba hiyo iko na mlango wa chuma iliyo na rangi ya samawati. Mtu anabeba mitungi ya maziwa akiweka kwenye pikipiki ili aweze kuzifunga na kizisafirisha.

Mgomba wa ndizi ulio shambani umeshikilia mkunga wa ndizi. Mgomba huo umeshikiliwa na mti ndiposa usiweze kuanguka. Kando yake kumemea mimea mingine kama vile nyasi na miti iliyopandwa.

Ngombe ambaye ako na rangi ya hudhurungi na madoadoa ya rangi nyeupe amesimamaishwa kwenye zizi, chuchu zake zimewekwa mashine ambayo inatumika kukama maziwa, kando yake kuna ngombe wengine wa rangi nyeupe na madoadoa ya rangi nyeusi ambao wamesimama.

Mama aliyevaa rinda la rangi ya hudhurungi amepiga magoti akiwa ametabasamu huku akiwa ameshika mkunga wa ndizi ambao ameutoa shambani, nyuma yake kuna shamba lililojaa miti ya ndizi.

Mtu ambaye ni wa jinsia ya kiume amebeba mkunga wa ndizi mkononi. Mkungu huo ni wa rangi ya kijani kibichi. Anabeba ndizi hiyo Ili aweze kuiweka kwa gari ambayo imeegeshwa hapo kando. Chini pia kwenye sakafu Kuna ndizi nyingi ambazo ziko hapo. Kando yake Kuna vibanda ambavyo vinauza bidhaa

Ng'ombe ya gredi iliyo na rangi nyeupe na nyeusi imefungwa zizini. Ng'ombe hii inakamwa kutumia mashine ya kukama ng'ombe, ambaye inasafirisha maziwa kutumia paipu kutoka kwa ng'ombe Hadi kwa ndoo ya kukama maziwa.

Watu wanaoonekana kuwa wauzaji wa ndizi, wamejaa sokoni. Wengine wamekaa juu ya gunia iliyobeba ndizi, akiwa ameweka mikono mfukoni ilihali wamama wengine wanapiga gumzo.

Mtu anayeonekana kuwa wa jinsia ya kiume amesimama katikati mwa shamba lililojaa migomba ya ndizi, mwanaume huyu amevaa shati lililo la rangi nyekundu, na suruali iliyo ya rangi nyeupe, ameweka mikono yake kiunoni, kumaanisha anashangaa.

Mwanamke ambaye amevaa nguo za rangi ya nyeusi na kofia ya rangi nyekundu amekaa kwenye stuli. Mwanamke huyo anakama chuchu za ng'ombe, maziwa haya yanaingia kwenye mtungi. Ng'ombe huyo yuko zizini.

Mkono unatoa maganda ya ndizi. Maganda hayo ni ya rangi ya kijani kibichi na ndani ya ndizi ni rangi nyeupe. Hapo kando kuna ndizi zingine ambazo zimewekelewa juu ya meza. Kuna karatasi inayoonekana kuwa rangi nyekundu iko karibu na ndizi hizo.

Mkulima amekaa kwenye stuli akikamua ng'ombe. Maziwa hayo yanaingia kwenye ndoo. Ng'ombe hiyo imefungwa miguu ili isiweze kupiga mkulima na pia kupiga ndoo ili kuweza kumwaka maziwa yaliyokamwa.

Zizi hili la ngombe limejaa ngombe wengi. Kuna ndama wadogo wanao wangalia mamazao. Ngombe hizi ni za kredi. Ngombe moja anaoshwa na maji yanayo toka kutoka kwa pipu na mwanamke mmoja.

Ngombe walio na madoa doa ya rangi nyeusi na rangi nyeupe wako zizini. Zizi hilo linaonekana kuwa chafu kwa sababu kuna maji kwenye sakafu. Kando yake kuna ngombe wengine ambao wanefungwa kwenye zizi zao.

Shamba hili limejaa migomba ya ndizi ,migomba hiyo imemea kwa mpangilio mzuri sana, baadha ya migomba hiyo ya ndizi imezaa ndizi mikunga ya ndizi ,ndizi hizo za rangi ya kijani kibichi ardhi ya shamba hilo limepaliliwa.

Maziwa yaliyo ganda yamewekwa kwenye uga, uga huo ni wa rangi nyeupe kando yake kuna sufuria iliyobeba maziwa mala ndani ya sufuria hiyo kuna kijiko cha rangi nyeusi.

Mawingu meupe mazito yamejaa angani. Sehemu kubwa ya shamba imepandwa migomba ya ndizi, ilhali sehemu ingine imepandwa mimea midogo michanga ambayo imeanza kutokea.

Wauzaji wa ndizi tamu wamejaa sokoni, ndizi hizo ni za rangi ya manjano na zimewekelewa juu ya kibanda, kando yao kuna bango lililowekwa kwenye ukuta, bango hilo linaonyesha viatu na liko na rangi ya nyekundu.

Mtu ameshikilia mkunga wa ndizi tamu, zilizoiva. Ndizi hizo ni za rangi ya manjano. Kando yake kuna sabatu ya rangi nyekundu iliyo kwenye kwenye sakafu. Nyuma yao ni ukuta uliobomokabomoka.

Migomba ya ndizi inamea kwenye shamba. Migomba hiyo imemea pamoja pamoja. Baadhi ya migomba hizo za ndizi, zimetoa ndizi changa. Kando yake mtu amesimama. Shamba hilo linakaa halijapaliliwa kwa sababu kuna vichaka vidogo na nyasi zilizomea kwenye njia.

Katika shamba hili kuna sehemu kidogo ambao kumelimwa na pia mahali pengine ambapo kumepandwa ,kumepandwa migomba ya ndizi iliyomea na mingine ni michanga sana pia Kuna miti kando yake iliyomea.

Dereva wa pikipiki anasafirisha mikebe ya maziwa, iliyofungwa nyuma ya pikipiki na gunia. Kando ya barabara kuna magari yaliyoegeshwa. Na pia kuna msitu ama kichaka, ulio na miti mingi, imemea hapo kando ya barabara. Kwenye barabara kuna lori inayosafiri.

Ng'ombe wa gredi wako zizini wakikula nyasi. Ng'ombe hawa ni wa rangi tofauti tofauti kama vile, rangi nyeupe na madoadoa meusi. Wengine wako na rangi nyeusi na madoadoa ya rangi nyeupe. Kando yao, kuna gunia ambayo imebeba chakula cha ng'ombe.

Watu wawili waliovaa mavazi maalum kama vile koti la maabara lililo la rangi nyeupe, barakoa na pia kofia nyeupe. Wamelibeba ndoo ya maziwa, wanamwaga maziwa hayo kupitia kwa ungo ili waweze kuyachunga

Mwanaume mmoja, anatabasamu huku katika mkono wake wa kushoto amebeba mhindi kwenye mkono. Mimea ya mahindi Imepandwa na kumea kwenye shamba hilo. Amefungua mhindi moja akapata kuwa mahindi ishakomaa.

Mtu wa jinsia ya kiume ambaye amevaa shati na koti analishikilia mkunga wa ndizi, mkunga huo uko kwenye mgomba wa ndizi, kando yake kuna migomba ya ndizi mingine ambayo imemea na miti, kuna ka nyumba ambako kanaonekana kuwa kadogo sana.

Migomba ya ndizi imemea shambani kwa mpangilio mzuri sana. Pembeni kumesimama mtu aliyevaa shati ya rangi ya manjano. Shamba hile halijapaliliwa kwa sababu kuna nyazi nyingi sana.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na rangi kadhaa ya hudhurungi anaonekana kuwa mgonjwa, ng'ombe huyu amefungwa na kamba kwa mti, kando yake kuna miti mingi ambayo imemea na nyumba ambayo inaonekana kwa umbali.

Mwanamke anachuchumaa akikama ng'ombe. Ng'ombe hiyo inatoa maziwa mengi yakielekea kwenye ndoo, halafu pia ng'ombe hiyo imefungwa miguu ili isiweze kupiga ndoo hiyo na kuyamwaga maziwa yote yaliyokamwa na mkamaji.

Mwanaume mmoja ameinama huku akikamua chuchu za ngombe ili kutoa maziwa yakimwagiwa kwenye ndani ya ndoo, ngombe huyo ni wa rangi nyeupe na rangi ya hudhurungi, kando yake kuna ukuta uliyobomoka bomoka na pia kuna mtu uliyokauka iko mchangani.

Mgomba wa ndizi umebeba mkunga wa ndizi ambao imekomaa. Hapo kando kuna mawingu, yaliyo rangi ya samawati kumanisha ni wakati wa mchana na pia kuna jua sababu ya kivuli kinachoonekana.

Migomba ya ndizi, iliyo na rangi ya kijani kibichi imepandwa katika chumba cha kijani. Chumba hicho, kimetengenezewa na paa ya karatasi inayong'aa na pia imeshikiliwa na chuma ili paa hilo lisiweze kuanguka.

Ng'ombe wawili wa gradi, walio na rangi ya nyeupe na nyeusi wamelala chini. Mama na ndama, katika ardhi kumanisha kuwa hawahisi vizuri, ama labda wako njaa ndiposa hawawezi kusimama vizuri.

Migomba ya ndizi imejaa shambani, migomba hizo zimebeba mikunga ya ndizi, ndizi zikona rangi tofauti tofauti, kama vile mgomba moja imebeba ndizi iliyo na rangi ya kijani kibichi, ilhali migomba zingine zimebeba ndizi zilizo na rangi ya manjano.

Shamba hili linaonyesha mpangilio wa migomba ya ndizi, iliyopandwa kwa mpangilio mzuri sana. Katikati kuna barabara inayotumika kupita. Migomba kadhaa iko na mikunga ya ndizi iliyo mea lakini mikunga hiyo ni changa sana.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya hudhurungi na wenye rangi nyeupe wamelala chini kwenye nyasi, ng'ombe mmoja ni wa kike kwa sababu akona chuchu inazoonekana kuwa na maji, shingoni wamewekewa chuma inayowasaidia wasiweze kupotea.

Mwanaume ambaye ameliegemea mti amesimama mbele ya mandizi ambazo zimewekwa juu ya gunia. Ndizi hizo ni mbichi kwa sababu ni za rangi ya kijani kibichi. Nyuma yao ni shamba ambalo limejaa migomba ya ndizi.

Ngombe watano wa gredi wako uwanjani. Wanne, wanakula nyasi ilio kwenye gurudumu, ilhali mmoja amesimama kando yao, akiangalia upande mwingine. Nyuma yao kuna nyumba ambayo inaonekana kuwa zizi la ngombe.

Mama aliyevaa dera na mavazi maalum kama vile, barakoa koti la maabara, yuko katika duka la kupima maziwa. Amechuja maziwa kwenda kwa tenki inayotumika kusafirisha maziwa.

Mikunga mitatu ya ndizi imesimamishwa karibu na uga, uga huo umetengenezwa kutumia mbao, ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi ilhali kuna ndizi zingine ni za rangi ya manjano kumaanisha zimeanza kuiva, kando yao kuna miti iliyopandwa.

Mwanaume ambaye anaonekana kuwa mkulima amekaa kwenye stuli huku akikama chuchu za ng'ombe. Chini ya chuchu hizo kuna ndoo ya rangi nyeupe ambalo maziwa inaingia. Mkulima huyu amevaa mavazi maalum kama vile buti za mvua na zurubwenye ya rangi ya kijani kibichi. Ng'ombe ambaye anakamwa amefungwa miguu ili asiweze kupiga ndoo.